Mahali pa kukusanyia maziwa. Kuna makopo mengi ya maziwa yaliyopangwa mbele ya jengo. Ndani ya jengo kuna watu wawili. Mmoja akiwa amesimama na mwingine ameinama wakishughulikia maziwa na vifaa vya maziwa. Inaonekana kama kituo cha ununuzi na usambazaji wa maziwa.

Mtu akikamua ng'ombe katika zizi la kufugia. Ng'ombe hao wanaonekana wakiwa ndani ya muundo wa chuma unaofanana na mfumo wa ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa. Mtu aliyevaa koti la blue na buti nyeusi anaonekana akifanya kazi ya kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mmoja na kuna ndoo za kukusanyia maziwa chini ya kila ng'ombe.

Shamba la migomba, ambapo kuna migomba mikubwa na midogo iliyopandwa. Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuna mimea michache midogo ardhini. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Wanawake kadhaa wakishiriki katika shughuli ya kuandaa chakula. Wanaonekana wamekusanyika nje wakiwa na vyombo mbalimbali kama vile bakuli kubwa na ndogo na sufuria zikiwa zimetawanyika ardhini. Bakuli nyingi zimejaa dutu nyeupe inayofanana na unga ama na nafaka iliyosagwa kama inavyoonekana kwenye picha.

Mwanamme amevaa koti jeupe la mahabara akifanya kazi ndani ya mahabara anaonekana akimimina kitu kutoka kwenye chombo kirefu cha kupimia kuenda kwenye vikombe vidogo vyeupe vilivyopangwa mezani. Kuna vifaa mbalimbali vya mahabara vinavyoonekana mezani.

Mwanamume anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye mitungi mikubwa ya chuma kwenda kwenye chombo kingine huku mitungi mingine ya maziwa ikiwa imepangwa karibu naye anaonekana kutabasamu na amevaa koti jeusi na suruali nyeusi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na jengo chini ya anga lenye mawingu.

Shamba la ng'ombe wa maziwa, ng'ombe hao wakiwa kwenye vibanda vilivyojengwa vizuri na kuna njia katikati inayoruhusu wafanyakazi kupita, ng'ombe wengine wanakula nyasi kutoka kwenye malisho yaliyopangwa mbele yao. Muundo wa shamba unaonyesha umakini katika ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa.

Wanawake kadhaa wakishiriki katika mchakato wa kuandaa chakula. Mwanamke mmoja katikati anaonekana kuchanganya na kuandaa unga huo katika bakuli ndogo za rangi ya blue na kijani zilizowekwa kwenye sinia. Wanawake wengine wamesimama karibu wakishiriki katika mchakato huo. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje katika eneo la wazi yenye mimea na miti nyuma.

Wanaume wawili wanaonekana wakiosha ng'ombe. Mmoja wa wanaume hao anaonekana akimwagia maji ng'ombe kwa kutumia bomba huku mwingine akishika ng'ombe labda kusafisha kwa mikono. Ng'ombe hao wako ndani ya banda la kufugia na kuna tanki kubwa la maji nyuma yao. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba la ng'ombe wa maziwa na ufugaji wa ng'ombe.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevaAa makoti meupe ya maabara. Wamekusanyika karibu na chombo kikubwa cha chuma kinachofanana na mashine ya kusindika bidhaa za maziwa. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa kiongozi anaonyesha na kueleza kuhusu mchakato fulani kwa wengine waliopo. Hii itaweza kuwa katika kiwanda cha kusindika maziwa ama kituo cha utafiti kinachohusiana na bidhaa za maziwa.

Ng'ombe wa maziwa wakila chakula ndani ya zizi. Mbele ya picha kuna mifuko ya chakula cha mifugo iliyoandikwa honte . Ng'ombe hao wanaonekana wakila nyasi ama majani makavu yaliyowekwa mbele yao na ng'ombe hao ni wa rangi ya nyeupe na nyeusi.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke, wakiwa karibu na ng'ombe wawili weusi ndani ya banda la ng'ombe. Mwanamume amevaa shati la milia na suruali nyeusi, akishika mti. Mwanamke amevaa kofia nyeupe na nguo nyeusi, akishika kamba ya ng'ombe mmoja, kuna watu wengine kwa mbali na mazingira ya kijani kibichi.

Mwanasayansi akiwa amevaa koti la maabara jeupe, barakoa ya blue , glovu za blue na kofia ya nywele ya blue akifanya kazi katika maabara. Anaonekana akishika chombo chenye rangi nyeupe. Mezani kuna vifaa vingine vya maabara na chupa kadhaa. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri yakionyesha mazingira ya utafiti na udhibiti wa ubora.

Mtu akiwa amevaa kofia ya pikipiki akimimina maziwa kutoka ndoo ya kijani kibichi kwenye pipa jeupe lililokua limepakizwa kwenye gari la kubeba mzigo. Kuna mapipa mengine kadhaa meupe, yaliyojazwa maziwa yakiwa yamepangwa kwenye gari hilo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo la vijijini huku mimea michache na anga wazi ikionekana. Inaonekana kama shughuli ya kukusanya maziwa katika eneo la vijijini.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba, labda wakifanya mafunzo ya shughuli fulani. Wawili wamevaa makoti meupe ya maambara na buti nyeupe, huku mmoja wao akitumia kifaa kinachoonekana kama jiko dogo lenye sufuria. Mtu wa tatu amekaa na pia amevaa koti jeupe la maambara na buti nyeupe.

Duka la Destiny Dairies lenye mashine ya kuuza maziwa nchini Kenya. Watu kadhaa wamekusanyika mbele ya duka hilo wakionekana wakisubiri kutumia mashine za maziwa. Bango la Destiny Dairies linaonekana juu ya duka likionyesha ng'ombe na jina la biashara.

Watu wawili wakishughulika na maziwa. Kuna uwezekano wa kukusanya na kuuza maziwa. Mtu mmoja amesimama karibu na pikipiki iliyo na trela iliyobeba mikebe ya maziwa na mwingine amesimama mbele yake akishika chombo kingine cha maziwa. Mikebe ya maziwa inayoonekana ni mikubwa na ya metali. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya kijani kibichi na miti na barabara ya udongo inaonekana upande wa kushoto.